Usuguaji wa meno ni muhimu katika afya yako ya meno. Unaeza kusugua meno yako asubuhi na jioni ama mara moja kwa siku. Unatumia brush iliyo nzuri na pia dawa ya meno iliyo nzuri ili kuwezesha meno yako iwe na nguvu.

Dawa ya seroidi yaani yenye kubadilisha homoni ambayo inapunguza uvimbe wa mwili kulingana na homoni inayotengenezwa ndani ya mwili, maambukizi ya virusi vya corona husababisha mwili kufura wakati unajaribu kukabiliana na huu ugonjwa lakini dawa hii inapotumika inatuliza hali hii.